Jengo lenye milango pamoja na madirisha ya vioo, juu likiwa na bango lenye maandishi "eko banki", kumaanisha kuwa sehemu hiyo inatoa huduma za kibenki, kama vile kuweka pesa katika akaunti au kutoa pesa.

Jengo kubwa na zuri lenye nguzo refu zilizoshikiliwa na paa pamoja na madirisha na milango iliyotengeneza kwa vioo, nje kukiwa na bango kubwa kwa juu lililoandikwa "BANK OF AFRICA" kumaanisha kuwa huduma za kibenki zinatolewa katika jengo hilo.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotumika kutoa huduma za kibenki, akiwa anachomeka kadi ya benki ili kutoa pesa.

Tangazo lililotengenezwa kwa kutumia rangi nyekundu likiwa na picha ya mdada aliyeshikilia fedha, pamoja na maandishi yanayotoa maelekezo kuwa benki ya 'absa' ina uwezo wa kutoa pesa kuweka pesa na kulipia bidhaa popote ulipo.

Mkusanyiko wa watu wa jinsia na rika tofauti, wakiwa wako baa wanapata vinywaji au vilevi. Huku wengine wakifanya mazungumzo ya hapa na pale. Ukutani kukiwa kumepambwa na picha nzuri, na taa ambazo hutoa mwanga hafifu.

Vilevi au pombe kali zikiwa zimehifadhiwa katika chupa na kupangiliwa katika rafu za chuma zilizopo ukutani, katika mazingira ya baa pembeni kukiwa na jokofu ambalo hufanya vinywaji hivyo kuwa na ubaridi.

Vijana wakiwa wamekaa kwenye viti, mezani kukiwa na chupa za pombe pamoja na mwanga hafifu. Kumaanisha wapo katika eneo la baa, mhudumu akiwa anawasikiliza, ili kuwapatia huduma wanayohitaji.

Chumba ambacho wanatoa huduma ya uuzaji wa vinywaji vya kilevi, au pombe zikiwa zipo juu ya meza, zingine zimefunguliwa na zingine hazijafunguliwa.

Vijana wa jinsia na rika tofauti, wakiwa mazingira ya baa wakicheza mziki, wakinywa vinywaji au vilevi na kufanya maongezi ya hapa na pale. Kukiwa na mwanga mkali pamoja na urembo ulioning'inizwa kutoka juu, unao pendezesha baa hiyo.

Mazingira ya baa yenye meza iliyo na vilevi au pombe juu yake, kukiwa na makochi kwa ajili ya kukalia na sehemu ya kaunta ambayo hutoa huduma ya uuzaji wa pombe ambazo hupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani.

Watu wa rika tofauti wakiwa wameketi katika sturi refu zilizopo katika kaunta ya baa, wakinywa vinywaji vyenye vilevi au pombe ambazo zimeifadhiwa vizuri dkatika rafu zilizopo ukutani.

Vijana wa kike pamoja na wa kiume waliopendeza, wakiwa wanacheza muziki, wengine wakiwa wameshikilia vinywaji au vilevi katika sehemu ya baa iliyo na mwanga hafifu, pamoja na urembo uliofungwa kwa juu.

Mzungu akiwa amesimama mbele ya baa ndogo, akipata kinywaji katika glasi, huku kukiwa na vinywaji vingine au vilevi, vilivyopangwa katika rafu za mbao, zilizoegemezwa ukutani.

Mhudumu wa baa akiwa amesimama katika eneo la kaunta, akiwa anachanganya vinywaji au vilevi vya aina mbalimbali, na kuvimimina katika glasi kwa ajili ya kumhudumia mteja.

Gari lenye mlango uliofunguliwa, lenye uwezo wa kubeba watu wanne, likiwa katika maegesho ya magari ndani ya uzio uliotengenezwa kwa kutumia bati, likisubiri kuuzwa.

Magari matatu ya rangi nyeusi ya aina ya 'BMW', yakiwa katika maegesho ya magari yenye eneo kubwa la uwazi, pamoja na madirisha madogo. Magari hayo yakiwa katika mauzo.

Gari zuri na jipya aina ya rava foo, likiwa linauwezo wa kubeba watu wanne, limeegeshwa katika sehemu kubwa yenye uwazi likiwa linauzwa au kwa ajili ya biashara.

Magari na rangi ya aina tofauti yakiwa yameegeshwa ndani ya chumba kikubwa chenye nafasi ya kutosha, tayari kwa ajili ya biashara ya mauzo ya magari hayo.

Jengo kubwa lenye madirisha makubwa ya vioo, ndani yake kukiwa na magari ya rangi na ain tofauti tofauti, yakiwa tayari kwa mauzo, nje kukiwa na jina "HYUNDAI" la kampuni ya magari hayo.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lililo na bomba linalotiririsha maziwa, pembeni kukiwa na sehemu ya kuingizia hela pamoja na vitufe ambavyo vinatumika kuingiza ujazo.

Wateja wakiwa wamebeba mifuko, wakisimama nje ya kibanda kidogo, kinachotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, wakisubiri kupatiwa huduma hiyo.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme, kujiendesha enyewe, ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo, lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kuweka katika chombo cha mteja.

Mtoto akiwa amesimama ndani ya duka kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, yaliyopo katika madumu pamoja na pakiti za maboksi zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Mteja akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokua na mhudumu, bali inatumia bomba linalotiririsha maziwa kupitia katika dirisha dogo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa kupitia dirisha dogo na ni bomba ambalo kutirisha maziwa kwenye chombo cha mteja pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo unaohitaji.

Mashine mbili za kisasa zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja, pembeni kukiwa na vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo wa maziwa mteja anayohitaji.

Maduka yenye mlango mpana yaliyo tengenezwa kwakutumia vioo, yakiwa yanatoa huduma ya huuzaji wa maziwa safi, yatokanayo na mifugo juu kukiwa na bango lililotengenezwa kwa rangi nyekundu lenye maandishi "tamu milk".

Mashine kubwa na ya kisasa yenye matairi madogo kwa chini, yanayosaidia katika uhamishaji wake, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia dirisha dogo lenye bomba, ambalo hutiririsha maziwa.

Duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine za kisasa zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo linalotiririsha maziwa katika chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme kujiendesha ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa, pamoja na vitufe ambavyo mteja hutumia kuingiza ujazo anaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, bali ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pia kukiwa na picha ya mtoto akiwa ameshikilia kikombe anakunywa maziwa pamoja na ng'ombe.

Kijana wa kiume akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, mkono mmoja akiwa ameshikilia chombo katika dirisha dogo kinachotiririsha maziwa, mkono mwingine akiwa anabonyeza vitufe ili kuingiza kiasi anachohitaji.

Kijana aliyevaa koti la rangi jeupe akiwa ndani ya duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akimimina bidhaa hiyo kutoka katika jagi na kuweka katika chombo cha mteja aliyesimama nje ya dirisha la duka hilo.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa safi Kupitia dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba vya kuingiza ujazo wa maziwa unayo hitaji

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, ikiwa ina dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja, pamoja na namba ambazo zinatumika kuingiza ujazo wa maziwa mteja anaohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme ili kuweza kufanya kazi, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipo kuwa na mhudumu, bali maziwa hutiririka kutoka katika bomba, ndani ya dirisha dogo.

Mashne ya kisasa inayotumia umeme katika ufanyaji wake wa kazi, ikiwa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Wateja wakiwa wamesimama nje ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia chuma wakiwa wamebeba vyombo, majagi pamoja na madumu wakisubiri kupatiwa huduma ya wauzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa ambayo haiitaji muudumu bali hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa pekeyake kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutirirsha maziwa.

Mdada akiwa amesimama pembeni ya kibanda ambacho kina mashine inayotumika katika uuzaji wa maziwa, pia kukiwa na picha ya ng'ombe akiwa anakula majani.

Duka dogo lenye mlango mpana pamoja na dirisha lililo tengenezwa kwa kutumia chuma akionekana mteja katika dirisha dogo akipatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama ng'ombe.

Mashine ya kisasa inayo toa huduma ya uzaa wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa katika chombo cha mteja. Pembeni kukiwa na skrini yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza kiasi au ujazo mteja anaohitaji.

Mama akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, akikinga dumu ambalo linajaa maziwa kutoka katika bomba la dirisha dogo ya mashine hiyo.

Kijana akiwa amesimama pembeni mwa mashine ya kisasa, ambayo inatumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo. Pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali, yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo wa maziwa unayohitaji.

Mteja akiwa anaingia katika duka dogo lenye mlango mpana pamoja na madirisha yaliyotengenezwa kwa chuma, ili kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa. Juu kukiwa na bango kubwa lenye jina ya kibanda hicho, pamoja na picha ya ng'ombe.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa ikiwa na dirisha dogo lenye bomba linalo telilisha maziwa, mashine hiyo ikiwa imehifadhiwa ndani ya chumba chenye mlango mdogo.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya duka, linalotoa uhuzaji wa huduma ya maziwa, yanayohifadhiwa katika vikopo vya plastiki na kuhifadhiwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Mteja akiwa anaingia katika duka dogo, lenye mlango uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ili kupatiwa huduma ya maziwa, katika duka hilo juu kuna jina la 'ROYAL# ambalo ni mmiliki wa kibanda hicho.

Mashine ya kisasa ikiwa katika kona ya chumba inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia dirisha dogo lililo na bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye jagi la mteja.

Mashine ya kisasa inatoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kiwa imewekwa katika kona ya chumba yenye dirisha dogo ambalo linatiririsha maziwa katika chombo cha mteja.

Kundi la vijana wa kiume wakiwa wameketi wakiwa wakiizunguka meza kubwa yenye vyakula mbalimbali, wakiwa wameshikilia vikombe vilivyo na maziwa wakiwa wanakunywa kwa kutabasamu.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa pasipokuwa na muhudumu, bali mteja huingiza pesa na kuandika kiasi cha maziwa anachohitaji na kukinga kwa kutumia chombo kwenye dirisha dogo lenye bomba ambalo hutililisha maziwa.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe ambavyo hutumika kuingiza ujazo wa maziwa mteja anayehitaji.

Kijana akiwa anafungua dirisha dogo la mashine ya kisasa, inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia hilo dirisha, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo wa maziwa unayohitaji.

Kijana akiwa amesimama katika mlango wa duka dogo, uliotengenezwa kwa chuma, unaotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe.

Vitanda vizuri vilvyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, vikiwa vimeunganishwa cha juu na cha chini, kukiwa na ngazi zilizotengenezwa kwaajili ya kupandia kitanda cha juu.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa kutumia mbao kikiwa kimepakwa rangi ya kahawia iliyong'aa, pamoja na chaga zake kikiwekwa nje kwa ajili ya mauzo.

Kochi au sofa la kisasa lililotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na kitambaa kizuri cha rangi nyeupe, vikiwa na mito ya kila rangi, kwa ajili ya kuegemea na vikiwa tayari kwa mauzo.

Makochi mazuri na ya kisasa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi nyeupe, vikiwa pamoja na mito ya rangi ya dhahabu, vimepangwa katika mstari ulionyooka kwa ajili ya mauzo.

Kitanda kizuri na chakisasa kilichotengenezwa kwa mbao, pembeni kikiwa na droo za kuhifadhia nguo pamoja na vitu vinginevyo kikiwa na godoro kubwa, lililofungwa katika mfuko wa plastiki.

Meza nzuri yenye muundo wa mbao iliotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, kwaajili ya kulia chakula au matumizi mengineyo ikiwa imewekwa nje tayari kwaajili ya kuuzwa.

Vitu vya samani vilivyo tengenezwa kwa kutumia mbao ikiwa ni pamoja na meza ndogo iliyo na urembo juu yake pamoja na ma droo ya kuhifadhia vitu mbalimbali pembeni kukiwa na viti vyenye vitambaa vya rangi nyeusi.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, kikipakwa rangi nyekundu inayong'aa. Kikiwa na chaga zimepangiliwa vizuri, kikiwa tayari kwa ajili ya mauzo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, masofa yenye vitambaa vya rangi nyeusi, vikiwa ndani ya chumba vikisubiri kuuzwa.

Meza nzuri iliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na kioo, inayotumika kulia chakula na mafumizi mengineyo, ikiwa imezungukwa na viti sita ambavyo vimepakwa rangi inayong'aa.

Fundi seremala akiwa katika mazingira ya kazi. Akiwa anaranda kipisi cha mbao kwaajili ya kutengenezea vitu mbalimbali vya samani ikiwa ni pamoja na meza, viti au makabati.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na masofa yenye vitambaa vya rangi nyeusi, pamoja na mito ya kuegemea yenye rangi ya dhahabu, vikiwa tayari kwa mauzo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kuumia mbao, vikiwa vimepangiliwa viuri pamoja na meza kwa ajili ya chakula, vikiwa tayari kwa amauzo.

Vitu vya samani vikiwa ndani ya nyumba kubwa, ikiwa ni pamoja na meza yenye muundo wa duara ikiwa inatumika katika kulia chakula pamoja na vinywaji ikizungukwa na viti sita, pembeni kukiwa na kabati kwa ajili ya kuhifadhia vyombo.

Vitanda vizuri vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa pamoja na magodoro yaliyotandikwa kwa mashuka masafi pamoja na mito kwa ajili ya kuegemea, ikiwa ndani ya jengo kubwa, ambalo hutumika kwa mauzo ya vitanda hivyo.

Vitu vya samani ikiwa ni pamoja na meza iliyotengenezwa katika muundo wa duara, inayotumika kulia chakula na matumizi mengineyo yenye uwezo wa kukaliwa na viti vya watu wanne wakizunguka meza hiyo.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na viti vidogo kwa ajili ya kukalia pamoja na meza kwa ajili ya chakula na matumizi mengineyo, vikiwa vimepakwa rangi ya kahawia inayong'aa.

Vitanda vya kisasa vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa vimepangwa katika mistari iliyonyooka, huku kila kitanda kikiwa kimetandikwa vizuri mashuka meupe ikiwa na mito ya rangi ya dhahabu, nyekundu na njano.

Kijana akiwa amesimama ndani ya chumba kikubwa cha mapokezi ya hoteli, akipewa huduma na wahudumu wawili waliovaa sare, huku pembeni kukiwa na kochi au sofa kwa ajili ya kukaliwa wakati unasubiri kuhudumiwa.

Sehemu nzuri na ya kuvutia ya hoteli ya kisasa, iliyo na meza pamoja na viti vizuri vya kukalia, ukutani kukiwa na picha, pamoja na maua yanayoirembesha sehemu hii.

Vijana wa kiume wakiwa katika mapokezi ya hoteli nzuri, ambayo ina kuta zilizotengenezwa kwa kutumia miamba au mawe, chini kukiwa na sakafu safi yenye vijae, ukutani kukiwa na picha kubwa inayomuonesha ndege anaruka kutoka katika maji.

Sehemu nzuri na ya kupendeza ya mapokezi ya hoteli, kukiwa na maua mezani picha zikiwa zimening'inizwa ukutani zinazovutia, meza ndogo pamoja na viti vya wateja kukaa wakisubiri huduma.

Bidhaa mbalimbali za mazao, pamoja na chakula, zikiwa zinauzwa katika duka, ikiwa ni pamoja na maharage, mahindi, karanga, mtama, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, kila moja ikiwa na kadi inayoonyesha jina, pamoja na bei ya bidhaa hiyo.

Bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa maandalizi ya chakula, zikiwa zinauuzwa katika genge ikiwa ni pamoja na: nyanya, karoti, vitunguu, ngogwe, kabichi, mboga za majani na matunda.

Mama akiwa ameketi sokoni, akisubiri wateja ili awauzie bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya mapishi, ikiwa ni pamoja na vitunguu, karoti, matunda mbalimbali, kama vile machungwa, maembe na kadhalika.

Wamama pamoja na watoto wakiwa katika mazingira ya soko, wakinunua bidhaa mbalimbali, kwa ajili ya mapishi ya chakula cha nyumbani kama vile karoti, nyanya, vitunguu, vilivyohifadhiwa chini ya miamvuli mikubwa ya rangi nyekundu.

Mazigira ya sokoni kukiwa na bidhaa za aina mbalimbali zinazouzwa, zikiwa zimehifadhiwa katika visado vidogo, zingine zikifungwa katika mifuko ya plastiki kama vile ukwaju, mchele, masala, ubuyu na kadhalika .

Mazingira ya sokoni kukionekana watu wa jinsia na rika tofauti, wakiwa katika shughuli za ununuzi na uuzaji wa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na nyanya, machungwa, ndizi, viazi zilizopangwa katika makundi.

Kijana wa kiume aliyeketi sokoni akiwa ameshika tama kumaanisha ana mawazo. Pembeni akizungukwa na bidhaa ambazo hutumika katika mapishi, kama vile: Nyanya, karoti, vitunguu, viazi na matunda ya aina mbalimbali.

Kijana wa kiume akiwa anampimia mteja karanga na kuweka katika kimfuko kidogo. Mezani kukiwa na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mapishi kama vile kabichi, matango, karoti pilipili hoho nakadhalika.

mdada akiwa katika mazingira ya sokoni, akiwa anauza bidhaa mbalimbali, kama vile viazi, ambavyo anavichukua kutoka katika ndoo na kuvijaza katika magunia.

Wazee pamoja na watoto wakiwa wameketi katika soko wakiuza bidhaa mbalimbali zinazo tumika kwa ajili ya mapishi ya chakula kama vile vitunguu, nyanya, karoti na kadhalika.

mama akiwa ameketi sokoni katika kibanda kidogo mkononi akishikilia simu janja pembeni akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali zinazotumika, kwaajili ya mapaishi kama vile nyanya, bamia ,vitunguu ,viazi na kadhalika .

Mama akiwa ameketi sokoni, akiwa na kikarai kidogo kilichojaa nyanya, akiziweka katika mfuko, pia kukiwa na bidhaa zingine kama maharage, mboga za majani, pilipili hoho na kadhalika.

Wamama wazee pamoja na watoto wakiwa wameketi huku wengine wakisimama katika mazingira ya sokoni, wakiwa wanauza nyanya zilizopangiliwa katika makundi pamoja na kabichi.

Kundi la wamama wakiwa katika mazingira ya soko, wakiwa wanauza bidhaa mbalimbali zinazotumika katika mapishi ya chakula, ikiwa ni pamoja na vitunguu, nyanya, na maparachichi, yakiwa katika meza kubwa yakipangwa kwa mafungu.

Mama akiwa anamkabidhi mfuko mbaba au mteja aliyenunua bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mapishi katika maeneo ya soko, ikiwa ni pamoja na nyanya, karoti, vitunguu na mboga za majani.

Mfanya biashara wa kiume akiwa ameketi katika mazingira ya soko, akisoma gazeti huku akizungukwa na bidhaa mbalimbali zinazotumika katika mapishi kama vile nyanya, vitunguu, hoho pamoja na matunda kama ndizi na mananasi.

Mteja akiwa ameshikilia simu ya mkononi, yenye ujumbe unaomuonyesha kuwa, ametoa pesa kiasi cha elfu nne mia tatu za kikenya, kupitia benki ya "EQUITY".

Nyumba nzuri na ya kisasa, iliyotengenezwa kwa ufanisi mkubwa yenye uzio wa ukuta pamoja na geti ikiwa inapangishwa au inauzwa kwa wateja.

Jengo kubwa na zuri la ghorofa mbele likiwa ndani ya uzio wa ukuta pamoja na geti zuri, likiwa linauuzwa au kupangishwa kwa ajili ya makazi ya watu.

Nyumba kubwa na mpya ya ghorofa mbele, ikiwa ndani ya uzio wa ukuta pamoja na geti, ikiwa tayari kwa ajili ya kupangishwa au kuuzwa ili itumike kama makazi ya watu.

Jengo refu la ghorofa, lililo na madirisha yenye vioo, likiwa na vyumba vingi ambavyo huweza kupangishwa na kutumika kama ofisi au kama makazi ya watu.

Jengo kubwa na refu la ghorofa likiwa na vyumba mbalimbali, ambavyo hupangishwa kua ofisi au kutumika kama makazi ya watu.

Jengo kubwa lenye madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, likiwa na bango lililotengenezwa kwa kutumia rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi, ambalo lina maandishi yanayoelekeza kuwa jengo hilo linauzwa na namba za simu zimetolewa kwa ajili ya mawasiliano.

Duka kubwa na la kisasa lililofungwa bidhaa nyingi kwa juu ambazo zinatoa mwanga wa kutosha likitoa huduma ya uuzaji wa nguo ikiwa ni pamoja na suruali, mashati, makati yaliyoning’inizwa katika rafu za chuma zingine zikiwa juu ya meza ndogo.

Duka kubwa linalouza nguo kwa ajili ya wanaume ikiwa ni pamoja na makoti, yaliyoning'inizwa katika rafu za chuma pamoja na mashati ya mikono mirefu, yaliyokunjwa vizuri na kuwekwa juu ya meza.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali ikiwemo viatu vya watoto pamoja na wanawake, vikiwa vimening'inizwa kutoka katika chuma refu pamoja na viatu vya michezo.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utakanao na taa, zilizofungwa juu, likiwa linauza midori katika upande wa watoto pamoja na nguo za jinsia tofauti.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa zilizofungwa juu zinazotoa mwanga wa kutosha, linalouza nguo kwa ajili ya wanaume, kama vile mashati yaliyowekwa mezani, fulana zilizoning'inizwa kwenye rafu, pamoja na makoti ya suti yaliyoning'inizwa ukutani.

Duka kubwa na lakiusasa linalotoa huduma ya uuzaji wa mavazi ya kiume ikiwa ni pamoja na mashati ya mikono mirefu, suruali zilizohifaziwa katika rafu za chuma pamoja na mashati yaliyoko mezani.

Duka kubwa na zuri lenye mwanga wa kutosha, sakafu safi yenye vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya wadada au wanawake, ikiwa ni pamoja na mikufu, hereni, miwani, kofia, pochi na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha na sakafu iliyotengenezwa na vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali kamavike: pochi za wanawake na bagi za wanafunzi wa shule pia kukiwa na makoti yaliyo ning'inizwa katika rafu zilizopo ukutani.

Duka kubwa na la kisasa linalotoa huduma ya uuzaji wa nguo za kike, za watoto wenye umri chini ya miaka saba, ikiwa ni pamoja na sketi, gauni na fulana.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nguo kwa ajili ya wavulana ambazo zimening`inizwa katika chuma kirefu; ikiwa ni pamoja na mashati ya mikono mirefu, masweta, suruali, na kadhalika.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokana na taa zilizopo juu, sakafu yenye vigae kukiwa na kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ndogo na bidhaa mbalimbali, zikiws zimepangiliwa katika rafu nyingi.

Duka kubwa na lakisasa lenye mwanga wa kutosha, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, mojawapo ikiwa ni mboga za majani pamoja na tikiti maji yaliyokatwa.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa refu zilizofungwa juu likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa viatu vya kiume vilivyopangwa katika rafu za mbao, kukiwa na tangazo linaloonyesha punguzo la bei kwa asilimia hamsini.

Mteja akiwa ndani ya duka kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali. Akiwa anasukuma toroli dogo, lililotengenezwa kwa chuma na lenye matairi kwa chini, ili kusaidia ubebaji wa vitu vingi ikiwa ni pamoja na mboga za majani, malimao, pilipili hoho na kadhalika.

Duka kubwa na la kisasa linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mapishi ikiwa ni pamoja na mchele, maharage karanga pamoja na matunda kama vile ndizi na mananasi.

Duka kubwa na la kisasa linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, zikiwemo juisi za matunda, pamoja na soda, zilizopangiliwa katika makopo au karatasi ngumu, na kuwekwa kwenye rafu za chuma.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, linalouza bidhaa mbalimbali za kielektroniki, kama vile: "tv", redio, majokofu pamoja na majiko ya umeme.

Duka kubwa na la kisasa lenye sakafu iliyotengenezwa kwa vigae, likiwa linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika rafu, bidhaa hizo ikiwa ni pamoja na sabuni za miche, sabuni za unga pamoja na sabuni za kuogea.

Duka kubwa nalakisasa lenye mwanga wakutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, Sakafu safi ililotengenezwa kwa vigae, likiwa linauzwa vinywaji mbalimbali vilivyopangiliwa katika safu za chuma kama vile, Juisi za matunda zilizopo katika makopo pamoja na soda zilizowekwa katika maboksi.

Duka kubwa na la kisasa lililo na mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, chini kukiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae ikiwa inauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika rafu kama vile: mikate, viazi vilivyokaushwa, biskuti na kadhalika.

Duka kubwa na lakisasa lililo na korido refu, mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, sakafu safi iliyotengenezwa kwa kutumia vigae likiwa linauza bidhaa mbalimbali zilizopangiliwa katika rafu refu upande mmoja kukiwa na vinywaji upande mwingine kukiwa na vitafunwa.

Mteja akiwa amesimama katika korido ya duka kubwa, linalouza vinywaji vya aina mbalimbali vilivyopangwa katika rafu za mbao, ikiwa ni pamoja na mvinyo, vilevi au juisi.